Mwalimu ako shuleni anataka kupanda mti akiwa na wanafunzi wake wamefurahia sana kwa shughuli hiyo. Hii ni vizuri kwa kutunza mazingira.

Kituo cha mabasi jijini Nairobi. Mabasi mawili ya metrotrans yameegeshwa na mabango linaloonyesha mwelekeo Ngong town, Presitge, Hideout, Lenana, Karen, Ngong . Abiria wa magari wengine wako karibu ukiashiria shughuli za usafiri ya kila siku mjini.

Tangi la maji la plastiki aina ya Techno Tank la rangi nyeusi likiwa limeunganishwa na mabomba ya kijani katika eneo la ndani. Tangi hili hutumika kwa hifadhi ya maji ya matumizi ya nyumbani, biashara, kilimo au dharura.